Miundo mbinu mikubwa ya kusambaza umeme imesimama juu ya jengo lenye paa la kijani, ikiwa na nyaya nyingi na transfoma. Muundo huo wa chuma na vifaa vyake unaonyesha teknolojia ya kisasa ya kusambazia nguvu kwa usalama. Eneo limepangwa kitaalamu kwa ajili ya ufanisi na uimara wa huduma za umeme.

Watu wawili waliovaa fulana za kuakisi na kofia ngumu wanatembea kando ya kituo kikubwa cha umeme kilichojaa nyaya za nguvu. Minara ya chuma na vifaa vya kiteknolojia, njia ya watembea kwa miguu yenye mistari mieupe imechorwa barabarani na anga ni safi huku mawingu mepesi yakionekana

Kituo cha umeme kimezungukwa na miundo mbinu ya chuma ikijumuisha transfoma, nyaya za msongo mkubwa na vipitishi hewa vilivyowekwa juu ya nguzo. Sehemu hii imelindwa kwa utepe tahadhari wa njano huku wafanyikazi waliovaa mavazi ya usalama wakishughulikia kwenye mandhari ya nyuma. Taswira hii inaangazia uzito wa usalama na ufanisi wa usambazaji wa nishati katika miundo mbinu ya mijini.

Mnara wa kusambaza umeme wa juu umetanda nyaya kadhaa zilizosheheni mipira ya tahadhari kwa ajili ya usalama wa anga ukiinuka juu ya nyasi na vichaka vilivyoko chini yake. Anga ni safi lenye mawingu mepesi na mandhari inaonyesha miundo mbinu ya nishati na usambaza umeme kwa umbali mrefu.

Kituo cha umeme kilichoonyeshwa kina miundombinu ya hali ya juu ikiwa ni pamoja na nyaya za juu za voltage , minara ya chuma na vifaa kama vile transfomer na vihami. Uwanja umewekwa changarawe na uzio wa usalama kuzunguka huku anga ikiwa safi ya samawati. Mandhari hii inasisitiza jukumu muhimu la vituo vya umeme katika kusambaza nishati kwa jamii ya mijini na vijijini.

Kituo cha umeme cha kati kina vifaa kama vile transfoma, vipasua mzunguko na nyaya za nguvu zilizopandishwa juu ya miundo mbinu ya chuma. Wafanyakazi waliovaa sare za usalama na kofia ngumu wanashughulika maeneo tofauti ya kituo wakionekana kufanya ukaguzi au matengenezo. Sakafu imefunikwa na changarawe, huku nyuma kukiwa na anga lenye mawingu na miti michache ikionekana pembezoni ikiongeza muktadha wa shughuli za kiufundi katika mazingira ya wazi.

Mnara mrefu wa kusambaza umeme umesimama dhidi ya anga ya samawati lenye mawingu machache meupe. Wafanyakazi wawili wanaoneka wakifanya kazi juu ya muundo wa chuma wakiwa wamevalia mavazi ya usalama. Nyaya za nguvu za umeme zinaning'inia kutoka kwenye mnara huo, zikionyesha muundombinu muhimu wa kusafirisha umeme kwa umbali mrefu.

Mnara wa kuchimba mafuta umesimama juu ya jukwaa la chuma, linaloshikiliwa na nguzo imara, huku korongo kubwa mbili zikiwa pembeni kusaidia katika shughuli nzito. Kituo kikuu cha kunyanyua kito katikati ya mnara, kikiashiria shughuli ya uchimbaji wa kina, njia za kupita na ngazi za chuma zinaonyesha maandalizi ya usalama na ufikivu kwa wafanyakazi. Anga lililojaa mawingu mazito, linaongezea uzito wa mandhari ya kazi nzito katika mazingira magumu.

Mitungi mikubwa ya plastiki ya rangi ya samawati na nyeupe imepangwa pembeni ya barabara ya lami, karibu na lango la chuma lililofungwa juu ya ukuta, kuna nyaya na vifaa vya usambazaji wa umeme vinavyojitokezea dhidi ya anga la samawati lenye mawingu mepesi. Sehemu hio inaakisi mtaa wa kawaida yakionyesha shughuli za kawaida za siku katika eneo la makaazi.

Watu watano wamesimama ndani ya mto wakishirikiana kuondoa takataka ndani ya mto zilizofungwa kwa mifuko ya plastiki. Wanatumia mikono na vifaa rahisi wakieleza juhudi zao za kuimarisha usafi wa mazingira. Mandhari hii inaibua hali ya ushirikiano na utunzaji wa vyanzo vya maji.

Mtu amesimama katikati ya mifuko mingi ya plastiki yenye nembo tofauti, limetapakaa ardhini, mandhari hii inaashiria adhari za taka za plastiki na changamoto ya mazingira. Mazingira hayo yanahimiza majadiliano kuhusu usafi na uendelevu wa matumizi ya bidhaa.

Twiga sita wanatembea kwa utulivu katika uwanja wa majani wa kijani kibichi chini ya anga la samawati angavu. Mmoja wao yuko mbele zaidi akiwa mrefu zaidi na akitokeza kwa nafasi yake wakionekana kuonyesha mandhari ya kupendeza ya wanyamapori katika makazi yao ya asili.

Wanafunzi wamevaa mavazi ya maabara na glavu huku wakifanya majaribio ya kemia katika maabara iliyopangiliwa vizuri. Vifaa mbalimbali vya kisayansi kama mitungi ya glasi, vipande vipimo, pekeasi na chupa za kahawa zimepangwa kwenye meza ya kazi ya mbao. Mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo katika sayansi ya maabara kwa usahihi.

Mjusi mwenye kichwa cha rangi ya machungwa na mwili wa samawati na nyeusi amepumzika juu ya govu, ngozi yake yenye mng'ao iking'aa dhidi ya mwangaza wa asili. Mandhari ya nyuma iliyo na rangi ya kijani iliyopoa huongeza mvuto wa mandhari ya porini na uzuri wa mnyama huyo wa kipekee.

Watu wawili wamesimama ndani ya mto wakiwa ndani ya mikapu mikubwa mmoja akikusanya taka za plastiki huku mwingine akizipekua. Maji taka yamejaa mtoni akionyesha uchafuzi wa mazingira na jitihada za watu kukusanya taka kwa ajili ya usafi au urejeleaji. Mandhari inaonyesha changamoto za uchafuzi wa mito na hali ya wananchi kuingilia katili kwa vitendo.

Gari la fedha na jingine jeusi yameegeshwa mbele ya ukuta uliopambwa na mchoro wa muundo wa rangi angavu kama zambarau, samawati, kijani na manjano. Maneno no human is limited yameandikwa kwa msisitizo yakionyesha ujumbe wa kutia moyo. Miundo hiyo ilisaniwa na Bravin Bharvan Ravels inaangaza mandhari ya jiji kwa ubunifu na uzuri wa sanaa ya mitaani.

Mto wa matope unamiminika kwa kasi mbele ya kilima kilichojengwa vibanda vya mabati na miti, huku taka na mawe yakiwa yamesambaa pembezoni nyumba hizo za hali duni zinaonyesha changamoto za makazi duni huku mandhari mzima ikiakisi adhari za mafuriko, uchafuzi wa mazingira na hali ngumu ya maisha kwa wakazi wa eneo hilo.

Ndege wa kijani wanapaa angani kwa mkondo wa pamoja mabawa yao yakiwa yamepanuliwa kikamilifu dhidi ya anga ya samawati isiyo na mawingu. Mpangilio wao unatoa taswira ya usawa wa maumbile na uhuru wa mwendo.

Inamiminika kwa kasi juu ya bwawa, lenye nguzo wima na reli juu yake yakisababisha mtiririko mkali chini. Mazingira ya asilia yenye miti nyuma na mtu mmoja anayesimama upande wa kulia wa picha karibu na vichaka vinaongeza hisia ya utulivu na uzito wa muundo wa bwawa, hili la kudhibiti maji katika mazingira ya wazi.

Wanafunzi wamesimama kwenye eneo la nyasi kila moja akiwa ameshikila mche wa mti kwa umakini, sare zao za shule na sanduku lililojaa miche ya miti linaashiria mpango wa upandaji miti shuleni ikisisitiza malezi ya kijani na usingatiaji wa mazingira. Majengo ya shule yenye paa za samawati yanaonekana nyuma yao.

Vifurushi kikubwa cha plastiki zilizokandamizwa mbele vimepangwa kwenye eneo la nyasi lenye udongo wa matope zikiashiria shughuli za ukusanyaji na uelezashaji wa taka. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye eneo la rundo la taka huku anga ikiwa na mawingu yaliyotawanyika.

Kunda la tembo wakubwa na ndama wao wamesimama karibu katikati mazingira ya asili yenye vichaka vya kijani. Miili yao ikiwa imesheheni vumbi jekundu la udongo. Ndama mdogo yuko katikati ya miguu ya tembo wakubwa akiashiria ulezi na mshikamano wa kifamilia uliopo baina yao.

Twiga mwenye madoadoa ya kahawia amesimama katikati ya uoto mnene wa kijani kibichi akiwa ndani ya mazingira ya porini yenye miti na vichaka. Anga la mawingu linaongeza utulivu wa mandhari likibainisha hali ya asili na uzuri wa mbuga za wanyama. Taswira hii inaakisi uzuri wa wanyamapori na uhifadhi wa mazingira.

Watoto waliovaa sare za shule, wanashiriki katika shughuli za upandaji miti, mmoja akiwa ameshika mche, na mwingine akisaidiana na mtu mzima kupanda mti ardhini. Kumekua na mchanga uliochimbuliwa na zana kama mkebe wa kumwagilia maji. Mazingira haya ya kijani yanaonyesha mpango wa kimazingira au elimu ya uhifadhi wa mazingira shuleni.

Twiga watatu wamesimama kwenye Savanna yenye vichaka na miti michache huku mawingu meupe yakitanda angani. Ngozi yao imepambwa kwa madoa ya udhurungi yaliyotenganishwa na mistari meupe wakionekana wakiwa katika mazingira yao ya asili ya kiafrika.

Mtu ameketi kwa blanketi jeupe chini ya mti mkubwa wenye matawi yaliyoenea akifurahia pumziko la mchana porini. Pembeni yake kuna vikapu vya chakula matunda kama zabibu na strawberry , miti ya kupumzikia na kijani kibichi kinachozunguka eneo hilo kuongeza utulivu na mandhari ya asili.

Punda milia amesimama karibu na miti katika mazingira ya asili yenye ardhi kavu na majani yaliyotawanyika, migongo ya mnyama huyo inaonekana wazi ikionyesha miale ya mistari nyingi meupe na meusi inayotofautisha spishi hii kwa umaalumu wake wa kimaumbile.

Simba jike anasimama nyuma ya uzio wa waya wa chuma huko mkono wa binadamu ukipenya kupitia feni na kugusa au kumpapasa. Mandhari hii inaonyesha ukaribu usiotarajiwa kati ya mwanadamu na mnyama mkali jambo linalovutia lakini pia linazua maswali kuhusu usalama ulinzi wa wanyama na maadili ya mwingine wa moja kwa moja katika mazingira ya hifadhi au makumbusho ya wanyama.

Wawili wakiwa mbele ya maporomoko ya maji, mmoja amevaa fulana nyekundu na mwingine shati kijivu , wakipiga selfie kwa furaha. Maji yanashuka kwa nguvu kutoka mwamba mrefu, yakitengeneza mandhari ya asili ya kuvutia. Mandhari hii huwa ni ishara ya utalii, na uhusiano mkubwa kati ya watu na mazingira .

Watu kadhaa wanatembea kwa njia ya udongo kati ya uoto ya kijani kibichi kuelekea mitambo mikubwa ya upepo inayo zunguka kwa nguvu. Nyuma yao anga lina mawingu mepesi na upande mmoja kuna nguzo za umeme na nyaya. Mandhari inadhihirisha mwingiliano kati ya teknolojia na nishati safi na shughuli za utalii wa mazingira.

Watu wawili wamesimama juu ya lori lililobeba magunia mengi ya plastiki kila gunia likiwa na chupa zilizokusanywa kwa ajili ya kuchakata. Mazingira ya wazi yenye miti na majengo pembeni yanaonyesha shughuli za urejeleaji wa taka zikiakisi juhudi za uhifadhi mazingira kwa njia endelevu.

Ndege mwenye manyoya ya kuvutia na mwili wa kijani, mabawa ya samawati na mkia mrefu wa samawati unaoning'inia. Kichwa chake ni cheusi chenye mstari mweupe juu ya jicho na doa jekundu linalozunguka jicho ana kilemba cha kipekee kichwani na miguu ya kijivu iliyo na makucha makali. Mandhari ya kuchora inaangazia uzuri wa asili na rangi hai za ndege huyu wa kipekee.

Mtaa wa mabanda umejengwa kwa mabati na udongo kando ya mto uliojaa taka huku wakaazi wakisimama karibu na maji hayo nyuma yao kuna majengo ya gorofa yanayoonyesha tofauti ya hali ya maisha katika eneo la miji mazingira yanakisi changamoto za kiafya na kijamii.

Msitu mnene wenye miti mirefu umejaa majani ya kijani kibichi, katikati yake kukiwa na kibanda cha mbao au muyanzi kilicho jengwa kwa ustadi na kuzungukwa na watu asilia. Mandhari hiyo ina akisi utulivu wa mazingira ya misitu na ujumuishaji wa makazi ya binadamu kwa uangalifu katika mazingira ya asili.

Mbuni mkubwa ameketi kwenye kiota chake kilicho kwenye uwanda wa majani akilinda mayai makubwa meupe yaliyosagaaa karibu yake. Mandhari ya nyasi kavu na anga wazi hualonyesha mazingira ya asili ambako ndege hawa kuishi na kuteaga mayai yao kwa utulivu wa kiasili.

Kifaru wa manjano wenye midomo mirefu ya kipekee amesimama kwa utulivu, manyoya yake meupe yakiwa yamejipanga vizuri na uso wake ukizungukwa na rangi nyekundu inayotambulika sana kwa species hii. Mandhari ya nyuma yenye kijani iliyofifia huipa picha hisia ya utulivu wa asili huku upekee wa rangi za ndege huyu ukijitokeza kwa kuvutia.

Watu wanne wamevaa mavazi ya usalama na glovu wakikusanya taka kutoka kwenye mto unaotiririsha maji yenye uchafu . Nyuma yao kuna kifusi kikubwa cha taka na mashine ya kuchimba. Hali ya anga ikiwa na mawingu mazito yakiashiria kazi ngumu ya mazingira.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya msitu wenye miti yenye majani mabichi. Mmoja amevaa suti ya kijivu na tai nyekundu, mwingine blausi yenye rangi angavu na sketi ndefu na wa tatu koti jeusi na suruali ya rangi ya kaki. Mandhari inaonyesha matembezi ya heshima au tukio rasmi katika mazingira ya asili.

Nyingi za plastiki zimetawanyika ardhini kando ya mto huku watu wawili waliovaa glavu wakisikusanya kwa uangalifu katika juhudi za kusafisha mazingira. Nyuma yao kuna uote wa asili unaodhihirisha umuhimu wa kulinda nyanzo vya maji dhidi ya uchafuzi wa taka ngumu.

Hili ni eneo la makazi ya mabanda yaliyoathirika na mafuriko, mabati na matope yamejaa maji yaliyotuama mbele. Nyuma, kuna jengo kubwa la ghorofa lenye maandishi ukutani, likiwa kama alama ya maendeleo linalotazama kutoka mazingira yenye changamoto. Watu wachache wanaonekana mbali wakikabiliana na hali.

Katika bwawa lenye utulivu, majani mapana ya lily yanang'aa juu ya uso wa maji, baadhi yakiwa na majani manjano yaliyoanguka juu yake. Kati yao, kuna madukuduku ya kijani yanayoelea kama mazalia ya viumbe vidogo. Maji ni safi kiasi cha kuonyesha mimea ya majini na viumbe wengine chini ya uso wake. Mandhari inatupa muonekano wa urari wa kikolojia unaopatikana katika mazingira ya asili ya bwawa.

Mdogo wa rangi Kahawia anatembea kwenye eneo la majani na udongo huku maskio yake makubwa yakiwa wima na mkonga wake kuelekeza mbele. Mandhari ya porini yenye mimea ya kijani kwa mbali ongeza mvuto wa asili na uzuri wa mnyama huyu katika mazingira yake ya kawaida

Mitope na taka zimezagaa kando ya mto unaopita karibu na vibanda vya mabati vilivyojengwa kwa msongamano. Watu watatu wamesimama mteremkoni wakitazama eneo hilo hali ikionyesaha athari za uchafuzi wa mazingira na changamoto za makazi duni katika maeneo ya mijini yenye msongamano mkubwa.

Nyani mwenye manyoya ya kijivu kahawia ameshikilia uzio wa waya kwa mkono moja akiangalia nje wa makini. Uso wake wenye rangi ya waridi unaonekana kupitia mashimo ya uzio wa almasi ukionyesha hali ya kutengwa katika mazingira yanayofanana na hifadhi ya uzo. Maelezo haya yanaibua maswali kuhusu ustawi wa wanyamapori na mahitaji ya hifadhi zenye huruma.

Makazi ya mabanta yaliyotengenezwa kwa mabati na mbao yamejengwa karibu kabisa na mto wenye maji huku taka zikiwa zimetapaka kando ya kingo. Watu kadhaa wamesimama pembezoni, wengine wakitembea kwenye njia ya matope. Nyuma ya eneo hilo kuna majengo marefu na nyaya za umeme yakionyesha mkutano wa mazingira ya mjini na hali duni za makazi.

Bara imechimbuliwa kwa kina kando ya ukuta mkubwa wa zege huku uchafu na takataka zikitapakaa pembeni. Mfereji wa maji ya mvua yamejengwa katikati ya mtaro na wafanyikazi wachache wanaonekana wakiendelea na shughuli za ujenzi. Mazingira yanadhihirisha kazi ya ukarabati au upanuzi wa miundombinu.

Mtu mmoja ameinama kwenye kontaina kubwa lililojaa vifurushi vya plastiki na karatasi akichambua taka kwa uangalifu huku akiwa peku. Eneo hili limezungukwa na taka zilizosamba kama chupa za plastiki, mifuko na mabaki mengine ikionyesha shughuli za uendelezaji au usimamizi wa taka kwenye mazingira yenye changamoto.

Hawa ni nyani watatu wakiwa kwenye mazingira ya asili yenye kijani kibichi na mwanga hafifu wa misitu. Nyani mmoja yuko mbele zaidi akitazama upande wa kamera kwa umaakini huku wengine wawili wakiwa nyuma yake Kwa umbali kidogo. Wote wana manyoya ya rangi ya kijivu na weusi na sura zao zinaakisi udadisi na ustaraabu wa porini.

Watatu wanatembea katika uwanja wa majani wakionekana wakiwa makini na mazingira yao miili yao miembamba ina manyoya kahawia juu na mieupe chini na pembe zilizopinda zinaongeza mvuto wa kiasili mbali kidogo kundi la nyati linachunga kwa utulivu huku msitu wenye miti ya kijani ukipamba mandhari ya nyuma.

Huu ni msururu wa magari ya safari ya wanyama pori yakielekea ndani ya mbuga au pori la asili. Magari yana paa zinazoweza kufunguliwa , kuruhusu abiria kusimama ndani kwa urahisi na kuchunguza mandhari ya wanyama. Mandhari ni ya vichaka na nyasi, yakiashiria mazingira ya Savanna.

Mtu amesimama juu ya eneo la miamba lililo zungukwa na miti na vichaka. Anaonekana kuvaa koti la samawati na suruali ya rangi ya kaki akiwa kwenye eneo la asili la mwamba mkubwa uliochomoza kutoka ardhini. Mazingira haya ni ya mandhari ya nje yakiwa na mchanganyiko wa ukame na kijani.

Simba wawili wanapumzika kwenye nyasi katika mazingira ya porini mmoja akiwa amelala na mwingine ameketi kwa utulivu. Mandhari ya nyuma ina miti na vichaka vinavyoashiria hifadhi au msitu asili ikionyesha hali ya utulivu na maisha ya kawaida ya wanyama au wakuu wa nyika.

Chui mwenye madoa ya kuvutia ameinama kunywa maji kutoka kwenye kisima kidogo katikati ya majani ya kijani kibichi. Mti uliopinda juu yake na uzio wa nyuma unaashiria kuwa yumo ndani ya hifadhi wa wanyama pori. Mandhari tulivu ya porini inaonyesha uzuri na utulivu wa maisha ya wanyama katika mazingira ya asili yaliyolindwa.

Watu kadhaa wanatembea katika eneo lililojaa matope na mabaki ya mabanda yaliobomoka yaliyoundwa kwa mabati. Maji ya mafuriko yameenea barabarani yakiosha hadhari kubwa ya mvua mafuriko katika makazi yasiyo rasmi. Mandhari inaakisi yale ya dharura na changamoto za kiutu zinazokumba jamii zilizo hatarini.

Jengo marefu ya kisasa yanasimama katikati ya jiji yakiwa yamezungukwa na barabara pana zenye magari machache. Mitindo tofauti ya usanifu huonyesha mchanganyiko wa ubunifu wa kisasa huku maeneo ya kijani yakiongeza mvuto wa mazingira. Mandhari ya jiji imetawaliwa na anga lenye mawingu mepesi.

Hii ni mandhari tulivu ya asili yenye bwawa au ziwa lenye maji tulivu, yanayoakisi mawingu na anga ya sehemu hiyo. Maji yamezungukwa na uoto wa kijani ikiwa ni pamoja na nyasi na mimea midogo pembezoni. Mazingira haya yanata hisia na utulivu na uzuri wa kimazingira, yakionyesha uhusiano patanifu kati ya ardhi na jina anga.

Mandhari ya milima yenye muinuko wa wastani imetandwa na woto wa asili wa savana ikiwa na vichaka, miti mifupi na nyasi zilizochanganyika na ardhi kavu. Anga ya mawingu mepesi huangaza mwonekanao huo wa utulivu wa kijinsia ukiakisi uzuri wa maeneo ya mashambani yenye mandhariya kiasili isioguswa sana na shughuli za kibinadamu.

Kifusi cha mbao, bati na mabaki ya jengo vinasambaa ardhini huku mashine kubwa ya kuchimba ikilivunja jengo kwa nguvu. Watu wachache wamesimama kwa mabali wakifuatilia shughuli hiyo ya ubomoaji. Nyuma kuna miti na majengo na anga limetanda kwa mawingu mepesi. Mandhari inawakilisha zoezi rasmi la kubomoa majengo kama sehemu ya maendeleo ya mji.

Basi lenye maandishi ya kipekee limepambwa kwa rangi angavu huku likiwa limeandikwa Choosen na Senior . Abiria wanasubiri kwa utulivu; mmoja akiwa na sare ya polisi. Dirisha la basi limeandikwa maneno ya kiimani yanayoashiria mtazamo wa kiroho wa muhusika.

Gari la rangi ya manjano, na machungwa limeegeshwa barabarani, likiwa limepambwa kwa maandishi ya paradise systems . Mtu mmoja ameshika bango lenye maandishi Githurai forty four , Kahawa West thirty , huku mabasi mengine na majengo marefu yakiwa nyuma. Mazingira haya yanaonyesha harakati za usafiri katika mtaa wa jiji, yakielekea kwenye maeneo maalum, kupitia Thika Road .

Basi la kijani limeegeshwa kando ya barabara likiwa na maandishi perfect pembeni yake huku la pili la rangi nyeusi likiwa nyuma likibeba maandishi Mombasa. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi la mbele na juu ya dari lake kuna mzigo ulio kingwa kwa turubai pamoja na tairi la akiba. Nyuma yao kuna majengo ya rangi mbali mbali nyaya za umeme na nguzo likionyesha madhari yenye shughuli nyingi na usafiri wa barabarani unaochangayika na maisha ya kila siku.

Nyeupe yenye mistari ya waridi na manjano upande wake amesimama nyuma ya uzio wa waya wa chuma. Mbele kuna ua wa mnyororo unaouzia kuonekana kwa ukamilifu huku miti na majengo madogo yakiwa nyuma. Mandhari inatoa taswira usafiri wa reli katika eneo la mtaa wa mjini ulio na miundo mbinu ya msingi.

Barabara ya mji imejaa magari aina mbali mbali, kama malori, mabasi na magari madogo. yakisongamana katika foleni nene. Upande wa kushoto watu wanatembea kando kando ya barabara kwenye njia ya waenda kwa miguu .Majengo ya ghorofa yanaonekana nyuma ,yakifuatana na miti mirefu, huku anga ikiwa wazi, ikionyesha harakati nyingi za jiji katika kipindi cha mchana.

Barabara ya jiji ikiwa na mabasi matatu ya usafiri wa umma yenye rangi tofauti samawati ya KBS, kijani ya samawati ya Citi Shuttle na chungwa ya samawati ya super metro. Watu kadhaa wanatembea kando ya magari hayo mbele ya jengo refu na miti ya mijini. Mandhari hii inaangazia pilika pilika na utofautia wa huduma za usafiri jijini.

Magari ya mizigo na abiria yamesimama kwa foleni ndefu kwenye barabara ya mjini yenye shughuli nyingi. Upande wa kulia, watu wamekusanyika kando kando ya barabara, karibu na uzio wa chuma, majengo ya ghorofa yakionekana nyuma yao, juu ya paa la mojawapo ya magari kuna mtungi mkubwa wa maji wa rangi ya samawati. Mandhari huashiria msongamano mkubwa wa magari jijini, na shughuli za kila siku za mtaa wa kibiashara.

Mabasi na matatu zenye rangi mbalimbali zimeegeshwa na nyingine zikiwa katika mwendo kwenye barabara yenye shughuli nyingi za jiji. Mbele kuna majengo madogo yenye paa nyekundu yanayoweza kuwa vituo vya abiria au ofisi ndogo. Nyuma kuna majengo ya makaazi na miti yakionyesha eneo lenye watu wengi na miundombinu ya usafiri wa umma uliopangiliwa kwa shughuli za kila siku.

Basi lenye mandhari ya kuvutia limeegeshwa kando ya barabara likiwa limechorwa kwa rangi angavu na sura kubwa wa mwanamke. Upande wake wa kulia, ubao wa mbele unaorodhesha vituo kama Mutiiga na garden city . Mandhari ya mijini na watu wakitembea pembeni ya barabara huonyesha hali ya kawaida ya jiji.

Basi la manjano limesimama kando ya barabara. Watu wengi wamesongamana karibu, wakingoja kuingia au kushuka. Bango lenye namba 46 na mshale wa kuingia linaelekeza mahali pa huduma. Nyuma yake kuna jengo na miti midogo, vikiongeza mwonekano wa eneo la usafiri wa mjini.

Basi la rangi zambarau limeandikwa double commuter mbele nikiwa na nambari ya usajili. Watu wawili wamesimama karibu nalo mmoja amevaa fulana kuwakisi na kushika kibatoni na mwingine ana kofia ya samawati. Nyuma yao kuna magari mengine na jengo lenye muundo njano na nyeupe. Mandhari inaonyesha shughuli katika mtaa wa jiji ikiangazia mfumo usafiri wa umana mazingira ya mjini yenye msongamano wa watu na magari.

Barabara ya mjini imejaa magari ya aina mbalimbali kama vile malori, pikipiki na magari madogo yakielekea upande mmoja. Upande wa kushoto kuna uzio ulio kando ya njia ya waenda kwa miguu huku majengo marefu yaliyojaa matangazo yakiwa upande wa kulia. Bango kubwa linatangaza shule kwa maandishi, good testimony schools, likiwa na picha za wanafunzi waliovaa majoo ya mahafali.

Barabara ya njia nyingi na magari ya aina mbali mbali. Kikiwa na daraja la watembea, kwa mikule ya rangi ya kijani na manjano juu yake. Mabango ya matangazo yamesimama kando ya barabara pamoja na miti ya mapamu. Uzio wa chuma umegawanya njia hizo kutoka mazingira ya jiji, na anga la mawingu vinaashiria hali ya mchana. Wakaweka katika eneo lenye shughuli nyingi.

Barabara ya mjini inashughuli nyingi huku magari ya aina mbalimbali kama pikipiki mabasi na magari madogo yakiwa safarini watu wanatembea kwenye njia ya waenda kwa miguu baadhi yao wakiwa na miavuli nyuma kuna miti na majengo yakikamilisha taswira ya maisha ya kila siku mjini.

Watu, wakiwemo wapita njia, wamesimama au wanatembea kwenye kituo cha mabasi kilichozungukwa na miti mikubwa. Mabasi ya kijani na meupe yameegeshwa karibu, huku mabango ya kuongoza na nambari kama kielekezo cha dini na mbili na saba yakionyesha ratiba na huduma za usafiri wa umma. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kawaida za kila siku za abiria.

Basi la abiria lenye maandishi ya ziara kitume limeegeshwa kwenye uwanja wa magari likizungukwa na watu na magari mengine madogo. Mabango mawili yamebandikwa mbele moja ikieleza ratiba ya vituo na jingine ikiwa matangazo maalum ya tukio la kiroho. Mazingira yanatoa taswira ya shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Mabasi ya abiria yamesimama kwenye kituo cha mijini yaliyojaa mabango ya matangazo baadhi yakiwa na maandishi kama, calsmart na metro trans, yakielezea njia mbalimbali ikiwemo Mombasa Road, pipeline na donholm. Kando kuna watu wakipita na jengo refu la K and S technical college linaonekana nyuma likionyesha mandhari yenye shughuli nyingi katika mfumo wa usafiri wa jiji.

Mtu aliyevaa fulana ya rangi ya kijani kibichi na koti la usalama amesimama barabarani akiinua mabango mawili yenye maandishi ya njano na nyeusi. Bango kubwa linaorodhesha maeneo mbalimbali yanayopitiwa na gari linaloenda mtaa wa 4W, akiwemo Ngong' Road, Adams Junction na Satellite, huku mabango dogo likionyesha nauli ya hamsini. Mandhari ya jiji ina shughuli nyingi, ikionyesha hali halisi ya usafiri wa umma na mbinu za mawasiliano ya haraka kwa abiria mjini.

Shughuli nyingi zinaendelea katika kituo cha mabasi ambapo magari madogo yenye mistari ya manjano yameegeshwa karibu karibu yakiwa na maandishi kama Nyeri Direct na Nakuru Direct. Watu mbalimbali wanatembea kando kando ya barabara huku vibao vya matangazo vikiwa juu ya jengo ya biashara kama vile simu, maua na wakala wa benki. Mandhari inaonyesha harakati za usafiri na biashara jijini Kenya.

Teksi zenye vibao vya rangi ya machungwa na nyeupe zimeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi huku watu wakitembea kwenye njia ya watembea kwa miguu. Mandhari ya mtai na majengo ya biashara yenye mabango likiwa na mabasi na magari mengine barabarani. Hali ya hewa ni ya mchana na picha inaakisi harakati za jiji lenye msongamano wa watu na shughuli za kibiashara.

Gari jeupe linaingia chini ya daraja dogo laz zege lenye maandishi ya njano juu don't over speed . Ukuta wa daraja umechorwa nembo ya Kenha pande zote huku pikipiki ikikaribia upande wa pili. Mandhari ya kijani pembezoni uonyesha mazingira ya barabara kuu ya kisasa inayohimiza usalama wa madereva.

Basi la rangi ya njano na samawati aina ya City Shuttle limeegeshwa barabarani likiwa na nembo. Watu wachache wamesimama karibu nalo na magari mengine yanaonekana nyuma. Maji yamekusanyika ardhini yakionyesha hali ya mvua ya awali au mifereji isiodhabiti. Mandhari hii inaashiria mfumo wa usafiri wa mijini katika mazingira ya kawaida ya jiji.

Magari ya abiria yaliyopambwa kwa rangi ya angavu yameegeshwa barabarani huku maafisa wa trafiki wakisimamia usalama na mzunguko wa magari na watu mabango ya matangazo na majengo ya biashara yamepangwa kando kando ya barabara moja ikitangaza Kenya Pharma Healthcare International Exhibition April 2023 . Mandhari inaonyesha harakati nyingi katika eneo la kibiashara katikati ya jiji.

Magari yanapita kwenye barabara kuu yenye mabango makubwa ya kuelekeza njia kuenda miji tofauti kama Nairobi, Nakuru, Kisumu na Mombasa. Alama za usalama barabarani zinatoa tahadhari kuhusu kuchunguza matayiri na kufuata sheria za trafiki. Mazingira ya lami na anga ya wazi yanaakisi mtiririko wa usafiri wa kisasa.

Basi la rangi ya machungwa lililopambwa kwa maandishi na michoro ya kuvutia limesimama barabarani. Kuna mabasi mengine ya rangi nyekundu na samawati huku watu wakitembea karibu wakidokeza shughuli nyingi mjini. Barabara iliyolowa inaashiria mvua ya hivi karibuni ikiongeza mvuto wa taswira ya usafiri wa umma katika jiji lenye pilkapilka.

Kituo cha reli chenye reli moja inayopita katikati upande wa kushoto kukiwa na majengo madogo yenye paa nyekundu na watu wakitembea au kupumzika. Mbele kuna barabara yenye magari huku upande wa kulia kukiwa na miti na mtu mmoja akiwa ameketi ardhini. Mandhari ya mijini yanaonyesha muunganiko wa usafiri wa mazingira ya asili.

Magari ya abiria, pikipiki na mabasi wanatembea kwa kazi barabarani huku watu wakisubiri kando ya barabara yenye majengo marefu ña maduka. Upande wa kulia kuna bustani ndogo yenye viti ikiweka usawa kati ya shughuli za kibiashara na utulivu mazingira ya mjini.

Hili ni basi kubwa la abiria likiwa limeegeshwa pembeni ya barabara. Kuna gari dogo jeupe mbele ya basi na mtu mmoja amesimama kando ya basi hilo. Nyuma tunaona jiji yenye madaraja ya magari na majengo marefu yakionyesha usafiri mwingi na shughuli nyingi. Picha hii ina akisi maisha ya mjini na umuhimu wa usafiri wa uma katika maeneo yaliyo na miundo mbinu ya kisasa.

Mwanzo wa barabara una shughuli nyingi za usafirishaji, ambapo magari mbalimbali yamepaki kando ya barabara. Kando ya barabara, kuna mabango ya biashara yanayoonyesha huduma za usafiri kama zile za Nakuru, Gilgil, na Naivasha, huku watu wakitembea pembezoni mwa barabara.

Gari la kuchimba la Komat'su , linafanya kazi chini ya daraja, likichimba udongo karibu na kibao cha kuelekeza malipo ya ushuru. Mtu aliyevaa kofia nyekundu na fulana nyeupe anatembea karibu na eneo la kazi, huku mandhari ya nyuma ikiwa na majengo marefu na mazingira ya mjini, yanayoashiria shughuli za ujenzi wa matengenezo ya miundo mbinu.

Mashine ya kusukuma maji yenye rangi, ya rangi ya chungwa na nyeusi imeunganishwa na mabomba ya plastiki yaliyopinda kwa pembe. Kifaa cha njano kimuunganishwa katika mfumo huo kikashiria kichujio au sehemu ya ziada ya pampu. Nyuma yake kuna vipande vya samawati wima ambavyo huenda ni sehemu ya mfumo wa kuchuja maji. Nyaya umeme na plagi ziko upande wa kushoto zikiwa sehemu ya usalidi wakiufundi katika mazingira safia sakafu ya vigae.

Bomba la kisasa la chuma linalong'aa lina tone la maji likining'inia kwenye mdomo wake likionyesha matumizi ya hivi karibuni au uvujaji mdogo. Mandhari ya nyuma yenye mwanga tulivu huongeza mvuto, usafi na ubunifu wa kifaa hicho cha matumizi ya kila siku.

Mandhari ya jiji inaonyesha majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa tofali na saruji. Baadhi yakiwa na matanki meusi ya maji juu ya paa. Mbele kuna jengo lenye paa la bati na dirisha la umbo wa msalaba huku lingine likiwa na paa jekundu na nguo zikining'inia kwenye veranda zake. Hali ya anga ni safi ikiangazia maisha ya kila siku katika eneo la maakzi mijini.

Mashine ya kuchuja maji yenye sehemu ya juu ya chujio la samawati imeunganishwa na mabomba na vali, ikiwa juu ya paneli ya chuma yenye mchoro wa matone ya maji. Pembeni kuna chupa ya plastiki na container la samawati, yote yakiwa ndani ya chumba kilichopambwa kwa rangi za kupendeza, zikisisitiza umuhimu wa usafi wa maji katika mazingira ya kiufundi au nyumbani.